Kuna watu wanao onekana wako sokoni. Kuna wauzaji wanao uza bidhaa zao na kuna wanunuzi wanaokagua bidhaa hizo. Wauzaji wao wanauza nguo za kila aina. Mnunuzi mmoja anaonekana amevalia shati ya samawati.